Duka hili ni la kuuza viatu aina mbalimbali kwa watu wa rika na jinsia tofauti tofauti. Ndani ya duka kuna rafu na sehemu maalum zilizojaa viatu vya wanaume, wanawake na hata watoto. Viatu vinavyopatikana ni pamoja na viatu vya michezo.

Mtoto na baba yake wakijihusisha na mafunzo ya kidijitali. Vipengele vya msingi vinaweza jumuisha mtoto akiwa ameketi mbele ya kifaa cha kidijitali kama vile kompyuta kisha baba akiwa karibu na mtoto akimsaidia au akifuatilia anachokifanya.

Wanafunzi au mtu mzima akitumia kifaa cha kidijitali kwa ajili ya kujifunza. Mazingira yanaweza kuwa ya nyumbani, darasani au sehemu ya uma. Vipengele vya kawaida ni mwanafunzi akiwa mbele ya kifaa chake akifuatilia somo la darasani.

Mwanafunzi au mtu mzima akitumia kifaa cha kidijitali kwa ajili ya kujifunza. Mazingira yanaweza kuwa ya nyumbani, darasani au sehemu ya umma. Vipengele vya kawaida ni mwanafunzi akiwa mbele ya kifaa chake akifuatilia somo au darasa la mtandaoni. Mtandao unatumika.

Inaonyesha mwanamke akiwa ameketi mezani mbele ya kompyuta akiwa kwenye mkutano wa mtandaoni kupitia zoom .Anaonekana makini, amevaa vichwa vya sauti, headphones na nyuma yake kuna mazingira ya nyumbani au ofisini.

Mwanamke akitumia jukwa la kidijitali kama vile kompyuta kujifunza kupitia vyombo vya kuona. Vipengele, mwanamke akiwa mbele ya kifaa inaweza kuonyesha shirini yenye video ya mtandaoni, mawasiliano ya moja kwa moja au maudhui ya kielimu kama charts .

Mwanaume huyo anaonekana akiwa anafanya kazi mtandaoni, kuhudhuria mkutano wa video, kutumia barua pepe au kutumia programu ya kidijitali kama vile Zoom, Microsoft Team au mfumo ya kidijitali ya ofisi. Mandhari ni ya ofisini.

Mwanaume anayejifunza kidigitali ameketi mbele ya computer akiwa amevaa headphones au vifaa vya maskioni, ishara kuwa anasikiliza mafunzo, anashiriki kwenye darasa la mtandaoni au anafanya mawasiliano ya kielimu kwa njia ya.

Mwanafunzi au mwalimu, akitumia kifaa vya kidigitali kama vile computer , katika mazingira ya kujifunza. Nyumbani, darasani au maktaba. Huenda anaunganika kwenye majukwaa ya masomo.

Mwanaume anayejifunza kidijitali, ameketi mbele ya kompyuta akiwa amevaa headphones , vifaa vya masikioni, ishara kuwa anasikiliza mafunzo, anashiriki kwenye darasa la mtandao au anafanya mawasiliano ya kielimu kwa njia ya video au audio .

Msichana mdogo akiwa katika mazingira ya kujifunza, anatumia kompyuta ndogo kwa ajili ya masomo. Yuko katika chumba tulivu labda nyumbani. Anaonekana kwenye furaha akitabasamu na kucheka kwa upole wakati anapojifunza. Inaonyesha namna teknolojia inavyobadilisha elimu hata kwa watoto wa umri ndogo sana.

Kundi la wasichana sita walioketi kwenye meza ndefu wakitumia kompyuta ndogo za mikononi. Wote wamevaa sare za shule na wanaonekana kuwa makini na wenye furaha wanapofanya kazi kwenye kompyuta zao.

Kompyuta ya mezani, ikiwa na maelezo yanayoonyesha darasa la mtandaoni. Inaonyesha maelezo ya elimu kupitia teknolojia. Nafasi ya kompyuta katika kujifunza kwa njia ya mtandao, na jinsi elimu sasa inavyofikika kwa kizuizi cha umbali.

Wanafunzi au washiriki wakiwa darasani kwenye somo la kompyuta. Huku mwalimu akiwa mbele ya darasa akiwafundisha kwa kutumia kompyuta au projeta. Watu kadhaa wameketi Kila mmoja mbele ya kompyuta yake. Wawili wameinua mikono ili kuweza kujibu swali fulani.

Shule ya kisasa yenye majengo ya kisasa yaliyopangwa vizuri, madirisha makubwa, na rangi zinazovutia. Mazingira ya shule yako safi na yana madarasa yaliyojengwa kwa viwango vya juu sana.

Hosteli ya wanafunzi ambayo ni sehemu maalum ya malazi kwa wanafunzi wa vyuo vikuu, shule za sekondari au taasisi za mfumo. Hosteli hii inaonyesha vitanda viwili, magodoro minne. Kwa jumla tukona vitanda viwili na pahali pa kulalia panne.

Maktaba ya kisasa yenye rafu zilizopangwa vizuri zikiwa na vitabu vingi. Kuna meza na viti vya kisasa vya kujisomea vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri. Taa za kisasa zinawaka na mwanga wa kutosha unaingia kupitia madirisha makubwa. Hakuna mtu anayeonekana ndani.

Kundi la wasichana wakishiriki mechi ya mpira wa miguu uwanjani, baadhi wamevaa sare ya timu, wengine wakikimbia kupeleka mpira, huku mchezaji moja akiwa tayari anapiga mpira. Watazamaji wachache wanaonekana pembeni wakishangilia mazingira yanaonekana uwanja wa wazi.

Basi la shule ya upili, yenye maandishi school bus , kwa upande, limepakwa rangi ya njano, kulingana na, kawaida ya mabasi ya shule, nchini Kenya, ingawa, hakuna watu, linaonyesha mazingira ya, usafirishaji wa wanafunzi kama sehemu ya, miundo mbinu ya elimu.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara wenye viti vingi vilivyopanga kwa safu na ngazi. Meza ya kuandika zilizo mbele za kila safu. Ubao mweupe mbele.

Kitanda cha ghorofa kikiwa ndani ya hosteli ya wanafunzi au kazi pamoja na kiti kimoja pembeni. Kitanda kikiwa na ghorofa safi juu na chini, kiti cha chuma kikiwa kilichoekwa karibu na ukuta. Chumba ni cha kawaida, kuta ya kawaida, dirisha na sanduku safi.

Darasa la kisasa au la kawaida ambalo halina mtu yeyote ndani inaweza kuwa la chuo cha sekondari, chumba cha darasa cha taasisi ya TVET, darasa la shule ya jamii au mashinani. Viti imepangwa vizuri. Ubao maandishi unaonekana. Vitabu vingine vinaonekana vikiwa juu.

Sehemu ya malazi inayotumiwa na wanafunzi au watu wanaoishi kwa muda mfupi kwa pamoja. Hostel inaweza kua ya chuo kikuu, shule ya upili, au hata ya binafsi, kwa vijana wanaofanya kazi mjini.

Maktaba ya kisasa yenye vifaa na mandhii ya kuvutia kwa ajili ya kujifunza. Rafu safi za vitabu vilivyopangwa kwa mpangilio, meza na viti vya kusomea vilivyo kwelikweli. Kompyuta kimoja kimeweza kuonekana.

Makazi ya muda yanatolewa kwa wanafunzi au wageni mara nyingi karibu na taasisi ya elimu kama chuo au shule. Chumba cha kulalia chenye vitanda ya ghorofa, vifaa vya kuhifadhi manguo.

Darasa tupu, hakuna wanafunzi wala mwalimu. Viti na meza vimepangwa kwa mpangilio ambao uko mbele na labda kuna madawati, madirisha wazi na mwangaza wa asili unaoingia ndani.

Soko lenye vibanda vingi vya wauzaji, likiwa limejaa taa ndogo ndogo za umeme, zingine za solar au kauthiri . Wafanyabiashara wamesimama karibu na bidhaa zao, matunda, mboga, nguo, na vyombo vya nyumbani. Watu wachache wanaonekana wakifanya manunuzi huku wengine wakipita, wakitazama bidhaa.

Maktaba ya kisasa ambayo halina mtu yoyote kwa wakati huo. Mazingira ni ya utulivu, nadhifu na yenye mpangilio wa kuvutia kwa ajili ya kujifunza. Kuna racks zilizojaa vitabu vya kisasa vilivyopangwa kwa mpangilio wa alfabeti au mada.

Watu wengi wakiwa ndani ya maktaba wakijifunza kwa utulivu na makini. Hii ni maktaba ya kisasa au ya chuo iliyojengwa kwa ajili ya kusaidia wanafunzi na watahidi kupata maarifa zaidi.

Mashindano ya mipira ya kikapu kati ya wanafunzi kutoka shule mbalimbali. Tukio linalofanyika katika uwanja wa michezo au taasisi ya elimu. Vijana kadhaa wamevaa jezi za timu zao. Kila timu ikiwa na rangi tofauti, wakishindana kwa juhudi.

Maabara ya kisayansi ambayo ni sehemu ya taasisi ya elimu kama shule ya upili. Hakuna mtu yeyote ambaye anaonekana ndani ya chumba hicho kwa sasa. Ni tulivu na tayari kwa matumizi ya wanafunzi au walimu. Mazingira muhimu kwa wanafunzi kufanyia majaribio ya sayansi kwa vitendo ikisisitiza nafasi ya vifaa ya kisayansi au salama katika kuimarisha elimu ya vitendo shuleni.

Wanafunzi wengi, wakiwa ndani ya ukumbi wa mihadhara wakihudhuria somo. Ukumbi huu ni mkubwa, wenye viti vingi vilivyopangwa kwa ngazi, ili kila mwanafunzi aweze kuona ubao au mwalimu kwa urahisi sana.

Ukumbi wa mihadhara, katika chuo kikuu ukiwa hauna mtu yoyote kwa wakati huo. Hali ya utulivu ikitawala ndani ya jengo hilo, la kisasa, la kujifunzia. Kuna viti vingi vya kupangwa kwa safu, vikiwa vya rangi nyekundu.

Mwanafunzi huyo anaonekana akiwa amejitolea, akijifunza kwa utulivu licha ya kutokuwa na sehemu ya kukalia. Vitabu vimepangwa kwenye rafu za kipekee, hakuna viti wala meza.

Hafla ya utozaji wa tuzo katika shule ya sekondari ambapo wanafunzi wanatuzwa kwa mafanikio yao ya kitaaluma. Wanafunzi wamevaa sare za shule na baadhi wanasimama mstari waki subiri kupokea zawadi zao.

Mwanafunzi wa elimu maalumu akimfundisha mtoto mwenye huhitaji maalumu, katika darasa lisilo na vifaa vinavyo saidia ujifunzaji. Mwalimu anakaa karibu na mwanafunzi akimsaidia kwa karibu. Mtoto anaeza kua na vifaa maalumu vya kusikia.

Watoto wenye mahitaji maalum wakiwa darasani wakijifunza. Baadhi ya watoto wanonekana wakiwa wanacheza. Mwalimu pia anaonekana akiwa mchangamfu akimsaidia mtoto mlemavu pahali ambapo anapoweza.

Watoto wenye mahitaji maalum wakiwa darasani wakijifunza. Baadhi ya watoto wanaweza kuwa wana changamoto kama vile ulemavu wa kuskia kuona au kiakili. Wanaweza kuwa wakifanya shughuli kama kuchora, kutumia mitambo ya tarakilishi.

Mwanafunzi mwenye mahitaji maalum akiwa darasani, akiendelea na somo. Mwanafunzi huyu alioketi kwenye kiti ya magurudumu. Mwalimu anayetoa msaada wa kum, karibu moja moja au kwa makundi madogo.

Mwalimu anasaidia mtoto mwenye ulemavu wa kusikia darasani. Mtoto amevaa kifaa cha kusikia na mwalimu anatumia ishara za mikono kumfunza, karibu wanafunzi wengine wawili pia wanaonekana wakiwa makini sana.

Mwalimu akimfundisha mtoto mwenye mahitaji maalum ndani ya darasa la elimu maalum. Mtoto anaonekana na chagamoto za kimwili, kimasomo au za kiakili na anapokea msaada kwa karibu kwa kutumia vifaa maalum vya kujifuzia.

Watoto maalum yaani watoto wenye mahitaji maalum ya kielimu au ulemavu fulani wakiwa darasani wakifunzwa. Vipengele vinavyoonekana ni pamoja na watoto wakiwa kwenye madawati wakifuatilia maelezo ya mwalimu.

Elimu maalum huonyesha mtoto au mwanafunzi mwenye mahitaji maalum, wakishiriki katika shughuli za kujifunza kwa msaada wa mwalimu aliye bobea katika sekta hii. Mtoto mwenye ulemavu.

Watoto wanne wakipiga picha ya pamoja kwa furaha, mmoja wa watoto hawa yuko kwenye kiti cha magurudumu huku wengine watatu wakiwa wamesimama karibu naye kwa upendo na mshikamano. Ujumbe muhimu wa elimu jumuishi, upendo miongoni mwa watoto na nafasi ya kila mtoto kupata nafasi sawa ya kushiriki.

Mwanamke mmoja ambaye huenda ni mzazi akiwa pamoja na mvulana mwenye mahitaji maalum. Katika mazingira ya kujifunza wameketi karibu mezani na mwanamke huyo anatumia njia ya upole na umakini kumweleza kijana huyu kwenye somo au shughuli flani ya kielimu.

Watu wanne, walioketi kwenye mazingira ya darasani. Watu watatu kati yao ni watu wazima wanaojifunza lugha ya alama na mmoja wao ni mwalimu anayewaelekeza. Wanafunzi hawa wanaonekana kuwa ni watu wenye mahitaji maalum na wanafuatilia kwa makini maelezo kutoka kwa mwalimu.